Kituo cha kiwanda cha nguvu au mtambo wa kuzalisha umeme. Majengo makubwa ya viwanda pamoja na minara ya kupoozea ambayo inatoa mvuke angani, ishara ya shughuli nzito zinazoendelea ndani. Zipo pia miundo ya mviringo kama vile feni au minara ya hewa, sambamba na jengo la muda mrefu lenye paa la bluu angavu.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi, unaonekana ukiwa umezungukwa na mazingira ya kijani na milima. Majengo ya viwandani na mitambo inayotoa moshi, inaashiria shughuli ya uzalishaji wa nishati safi. Miundombinu kama barabara na njia za ndani za kiwanda zinaonesha mpangilio wa kisasa wa uzalishaji. Mandhari ya asili inayozunguka eneo hilo huonesha juhudi ya kuendeleza nishati endelevu bila kuharibu mazingira.

Mtambo mkubwa kuzalisha umeme ulioko kando ya bwawa lenye maji mengi. Mtambo huu unaonekana kuwa sehemu ya kituo cha umeme wa maji, ukizungukwa na mandhari ya asili yenye milima na majani yenye miti ya kijani kibichi, bwawa linaakisi mwanga wa anga, likitoa picha tulivu ya mazingira.

Kituo cha kusambaza umeme kilichojaa miundo mbinu ya hali ya juu, ikiwa ni pamoja na minara ya chuma yenye nyaya za nguvu ,transfoma kubwa na vifaa vingine vya kiteknolojia. Katika sehemu ya mbele kuna wahandisi na mafundi waliovaa mavazi ya usalama, kofia na nguo za kiusalama, wakionekana kuchunguza na kurekodi takwimunkuhusu hali ya vifaa hivyo.

Kituo cha umeme cha kubadilisha umeme, kilichozungukwa na uzio wa usalama, kikijumuisha transfoma, nyaya nzito za umeme na minara ya kusambaza nguvu. Vifaa vyote vimepangwa kwa uangalifu mkubwa, vikifanikisha mchakato muhimu wa kupunguza kiwango cha umeme kutoka hali ya juu hadi kiwango kinachofaa kwa matumizi ya nyumbani na viwandani.

Nguzo mbili kubwa ya umeme zimewekwa kwenye bustani kando ya barabara au njia. Kila mmoja ikiwa imebeba mzigo wa nyaya zinazotandazwa kwa upande tofauti. Mojawapo ya nguzo hizo imeekewa transfoma ya umeme juu, kifaa muhimu kinachosaidia kusambaza na kurekebisha nguvu ya umeme kabla haijafika kwa watumiaji.

Ukuta wa mawe umejengwa kwa ustadi unaonekana kuzungushiwa waya wa umeme juu yake, ishara ya tahadhari ya hali ya juu. Nguzo za umeme zilizosimama imara kando ya ukuta, zinaweka nyaya zinazo zungushia nguvu. Huku miti ya majani yakichomoza kwa upole upande mmoja, yakiongeza mguso wa asili katika mazingira ya kitahadhari.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme, chenye minara mingi na nyaya nyingi za umeme zinazozunguka juu. Vifaa hivi vinajukumu muhimu katika kusambaza nishati ya umeme kwa matumizi viwanda na majumbani; katika maeneo mbalimbali.

Ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa usalama, minara mikubwa ya chuma imesimama kwa uimara ikiwa na nyaya nzito zinazoenda kwa mbali zikibeba umeme kuelekea mijini na viwandani, katika ardhi ya saruji kuna watu waliovaa mavazi ya usalama jaketi za rangi angavu ya njano na helemeti wakichunguza vifaa vya umeme.

Miundombinu ya usambazaji wa umeme, ambapo nguzo mbili kubwa zimeunganishwa na transfoma ya umeme katikati yao, ikibeba nyaya nyingi zinazopita juu na kuingia kwenye jengo la karibu. Transfoma hii ni sehemu muhimu ya mfumo wa kusambaza umeme kwa usalama.

Barabara ya lami inayonyooka kuelekea mbali ikikatiza katika mandhari ya asili ya kuvutia. Pembeni mwa barabara kuna mchanga na majani ya pori yakichanganya mvuto wa mazingira ya vijijini. Mandhari ya kijani kibichi na milima inayochomoza kwa mbali huongeza uzuri wa picha ikitoa hisia ya utulivu na safari ya matumaini.

Mwanaume aliyevalia koti la usalama lenye rangi ya machungwa na nyeusi, amesimama kando ya pikipiki ya manjano. Amejikita kwenye shughuli ya kubeba na kuchukua mfuko mkubwa wa plastiki uliojaa majani au nyasi, ishara ya kazi za kilimo au ufugaji.

Barabara yenye mzunguko wa katikati uliochorwa kwa ustadi ikiwa na alama wazi ya usalama kama za wapita njia na njia ya waendeshe baiskeli, ishara ya mazingira yaliyoandaliwa uangalifu kwa ajili ya watumiaji wa barabara tofauti. Majengo yaliyo pembeni yanaongeza sura ya kisasa ya mjini.

Mashine kubwa na ya kisasa itumikayo kuchimba ardhi, imeegeshwa juu ya lori lanrangi nyekundu lenye magurudumu sita. Kifaa hicho kinaonekana kuwa na mikono yenye uwezo wa kuchimba ardhi kwa kina au kushughulika na vifaa vizito, kikiashiria shughuli za ujenzi wa miundo mbinu mikubwa kama barabara au majengo ya kibiashara.

Barabara kuu yenye njia nyingi inayokatwa na daraja la juu ambapo magari yanapita kwa mfuatano na mpangilio mzuri. Taa za barabarani zimewekwa kando ya njia kuu zikihakikisha usalama wa madereva hasa wakati wa usiku. Pembeni mwa barabara upande wa kushoto kuna majengo kadhaa ya ghorofa yakionyesha kuwa eneo hili la mji au mtaa wenye shughuli nyingi.

Nguzo thabiti za zege zimeinuliwa kwa ustadi zikiunga mkono wa daraja la juu linaloendelea kujengwa juu ya barabara. Kuna kongoro kubwa lililoegeshwa juu ya barabara, likionyesha kwamba shughuli za kuinua vitu vizito juu ya nguzo hizo. Sehemu ya daraja tayari imewekwa, na imeonekana katika hatua za awali za upanuzi wake.

Barabara ya mji iliyo changamka na maisha, magari yanapita kwa kasi wa wastani huku watu wanatembea taratibu pembeni mwa lami wakielekea kwenye shughuli zao za kila siku. Gari ya rangi ya machungwa inaonekana kupita kwenye upande wa barabara ulio wazi, ikiipa picha ya hisia unaoendana na mabadiliko. Jengo lililo upande wa kushoto lenye mnara ulioinuka juu unaatia uzito wa miundombinu ya mjini.

Mandhari ya usiku katika barabara kubwa ya mjini, yenye njia nyingi zinazopishana kwa pande zote mbili. Barabara hiyo ina taa za kuongoza magari, zilizowashwa, zikitoa mwanga wa njano na kijani kuashiria mwelekeo na hali ya usafiri. Kuna magari kadhaa yakiwa safarini, mengine yakiwa yanatoka kushoto kwenda kulia na mengine yakiwa upande wa pili, ikiashiria nyakati za kawaida za usiku katika jiji lenye shughuli nyingi.

Rundo la mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi, iliyowekwa kando ya tenki la maji ya plastiki ikiwa na taka ndani yake. Mpangilio huu unaodokeza juhudi za kukusanya taka kwa ajili ya usafishaji na utunzaji wa mazingira, licha ya kutokuwa na mpangilio wa kitaalamu.

Kifaa cheusi chenye mfuniko mweupe kinachotumika kuhifadhia taka na uchafu mbalimbali, hivyo kurahisisha usafi wa mazingira katika maeneo yetu.

Eneo la wazi lililojawa na majani yaliyokauka na takataka mbalimbali zilizosambaa bila mpangilio, taswira ya mazingira yaliyotelekezwa na kupuuzwa kwa muda mrefu. Nyuma eneo hilo kuna majengo ya giza na ya zamani ambayo yanazidisha hali ya huzuni na ukimya ya mahali hapo.

Eneo la wazi lililojaa takataka na uchafu mbalimbali uliotapakaa bila mpangilio ,katikati kukiwa Kuna muundo wa zege ulio simama kama mnara au nguzo. Nyumba kukionekana majengo yanayoonesha mazingira ya mjini , uku anga la bluu likifuatwa na wingu jepesi likileta mwangaza wa asilia wa eneo hilo .

Eneo la nje lenye nyasi na barabara ya lami pembezoni, huku kontena kadhaa zina takataka zimepangwa kando kwa mpangilio fulani, kontena moja kubwa la kijani linaonekana limejaa matawi ya majani, likiwa na maandishi ambayo hayaonekani vizuri.

Kontena ya rangi ya manjano limepachikwa pembeni mwa ukuta wa matofali, likiwa limefunikwa takataka za kila aina; mifuko ya plastiki, maboksi yaliyopasuka, na vipande vya mbao vilivyotapakaa kwenye ardhi. Inatoa taswira ya changamoto za usafi wa mazingira mijini, ikitoa ujumbe mkali juu ya hitaji la mifumo bora wa usimamizi wa taka na uwajibikaji wa jamii.

Eneo lililojaa takataka, watu kadhaa wanaonekana wakichambua na kuchukua vitu kutoka kwenye dampo hilo. Mmojawao amebeba mzigo mkubwa wa taka mgongoni akionekana kuwa katika harakati za kutafuta riziki. Ndege kadhaa wanazunguka wakichagua kwa bidii kati ya taka hizo wakitafuta mabaki ya chakula.

Watu wawili wakishirikiana kufanya usafi wa mazingira mmoja amevalia shati la pinki na suruali ya kijivu mwingine sharti la bluu na suruali ya kijivu wamejipanga kwa bidii kutumia koleo na ufagio kuweka takataka kwenye mfuko, hii inaonesha mshikamano na umoja na uwajibikaji katika kutunza mazingira.

Gari la taka likiwa limesimama barabarani, ambapo wafanyakazi wawili wa usafi, mmoja akiwa amevaa sare ya kijivu na mwingine rangi ya machungwa, wanachukua taka kutoka sakafuni na kuzitupa ndani ya lori hilo kubwa lililojaa uchafu. Katika mandhari ya nyuma tunaona majengo ya mjini na miti ikitoa kijani laini, ikiweka mazingira ya kazi hii katika taswira hii ya maisha ya kila siku ya jiji.

Tukio la uchukua taka katika mtaa wa jiji, likiibua mtazamo halisi katika shughuli za kila siku za usafi wa mazingira, gari la taka la bluu limeengeshwa pembeni mwa barabara likiwa limejaa mifuko ya taka iliyofungashwa kwa uangalifu, nyuma yake taa za rangi tofauti zing'aa ikiashiria tahadhari kwa watumiaji wa barabara.

Ukusanyaji wa taka unaofanywa na wafanyakazi wa usafi wa jiji, ambapo wamevalia mavazi rasmi ya kiusalama katika utekelezaji wao, ishara ya tahadhari na utambuzi wanapofanya kazi hizo za barabarani. Wanahifadhi taka kwenye gari maalumu la mizigo, linaloashiria huduma rasmi za halmashauri au manispaa ya jiji.

Tenki kubwa la kuhifadhia maji, lililowekwa juu ya jukwaa la chuma lililojengewa kwa urefu wa wastani kutoka ardhini. Jukwaa lina muundo wa madhubuti wenye miguu ya chuma na ngazi upande mmoja, zikitoa njia ya kupanda hadi kwenye tenki. Tenki lenye rangi nyeusi lina umbo la duara, na limezungukwa na mistari ya mviringo, inayosaidia kulizuia kushika joto jingi kutoka kwenye jua.